Hawa ni mashabiki wa Gor Mahia. Kuna watu ambao wanakimbia barabarani. Wengine wamekaa juu ya gari. Wanaume kwa wanawake, wanaoonekana wakiwa na furaha.

Hii ni ofisi la huduma Kenya. Ndani ya jumba hili kuna watu ambao wameketi. Wafanyikazi wamevalia nguo lenye rangi nyeupe, nyekundu na hata nyeusi. Wanaonekana wakihudumia wananchi.

Hii ni ofisi la Huduma Kenya, ndani ya jumba hili kuna wafanyikazi na polisi mmoja ambao wanaonekana wakizungumza, amevalia nguo lenye rangi nyeupe nyekundu na hata nyeusi.

Ndani ya uwanja huu kuna wachezaji waliokusanyika kwa pamoja. Wamevaa jezi lenye rangi ya samawati. Mashabiki wamekaa nyuma yao na wanawatazama wote.

Kundi la watu wanaonekana kama wachezaji wa mpira wa miguu hata mashabiki, wamevalia jezi za rangi ya njano, zenye neno Tusker. Wanaonekana kusherehekea au kushangilia.

Hawa ni mashabiki wa mpira. Wako uwanjani na wanatazama mchezo unaoendelea. Wengine wamevalia nguo lenye rangi samawati na nyeupe. Wanatabasamu huku wakishangilia.

Hii ni ofisi la huduma Kenya. Wafanyikazi wamevalia nguo lenye rangi nyeusi, nyeupe na hata nyekundu. Ndani ya jengo hili kuna wanawake na wanaume.

Hii ni ofisi la huduma Kenya. Wafanyikazi wamevaa nguo lenye rangi nyeusi, nyekundu, nyeupe na kijani kibichi. Wameketi huku mmoja wao akihudumia mwanaume yule.

Ndani ya uwanja huu kuna wachezaji ambao wanacheza mchezo wa kandanda, wamevaa jezi lenye aina tofauti, mashabiki wameketi nyuma yao na wanawatazama.

Ndani ya uwanja huu kuna wachezaji ambao wanacheza mchezo wa kandanda. Wamevaa jezi tofauti, mashabiki wamekaa nyuma yao na wanawatazama.

Hii ni ofisi la huduma Kenya. Ndani ya jumba hili kuna watu wawili mwanadada na mwanaume ambaye anaweza kuwa ni mfanyakazi. Wamevalia nguo lenye rangi nyeusi, nyekundu na hata nyeupe.

Ndani ya jengo hili, kuna timu mbili tofauti. Moja imevalia nguo lenye rangi nyeupe na ingine samawati. Wanaonekana wakicheza, nyuma yao kuna mashabiki ambao wanawatazama.

Hii ni ofisi la Huduma Kenya. Wafanyikazi wamevaa nguo lenye rangi nyeusi, nyekundu, nyeupe na kijani kibichi. Wameketi na kuna wale ambao wamesimama.

Hii ni ofisi la huduma Kenya. Ndani ya jumba hili kuna wanawake pamoja na wanaume. Kuna watu ambao wameketi wengine wamesimama na wanaonekana kuhudumiwa.

Hawa ni mashabiki kutoka Kenya, wako uwanjani na wanaweza kuwa wanatazama mchezo unaoendelea, wengine wamevalia nguo zenye rangi ya kijani kibichi na nyeupe.

Hawa ni mashabiki kutoka Kenya. Wamesimama ni wanawake kwa wanaume. Wamevalia nguo nyeusi, kijani kibichi. Wanaonekana wakitabasamu.

Hii ni ofisi la Huduma Kenya, wafanyikazi wamevaa nguo lenye rangi nyeusi, nyekundu, nyeupe na kijani kibichi. Kuna watu ambao wameketi, wengine wamesimama.

Ndani ya uwanja huu kuna wachezaji ambao wanacheza mchezo wa kandanda. Wamevalia nguo lenye rangi kijani kibichi na njano. Nyuma yao kuna mashabiki ambao wanawatazama.

Wafanyikazi wa huduma Kenya wameleta au wamekuja kuhudumia wakenya mahali ambapo wako. Wamevaa nguo lenye rangi nyekundu, nyeusi na hata nyeupe. Wanaonekana wakiwahudumia.

Ndani ya uwanja huu kuna wachezaji ambao wanacheza mchezo wa kadanda. Wamevaa jezi tofauti. Mashabiki wamekaa nyuma yao na wanawatazama huku wakishangilia.

Hii ni ofisi la Huduma Kenya. Wafanyikazi wamevaa nguo lenye rangi nyeusi, nyekundu, nyeupe na kijani kibichi. Wameketi na kuna wale ambao wamesimama.

Katika uwanja huu kuna wachezaji waliovaa nguo lenye rangi samawati, njano na hata kijani kibichi. Viatu vyao ni vya aina tofauti. Nyuma yao kuna mashabiki waliokuja kutazama mchezo.

Hawa ni mashabiki wa Gor Mahia, wako uwanjani na wanatazama mchezo unaoendelea. Wengine wamevalia nguo lenye rangi kijani kibichi, wanatabasamu huku wakishangilia.

Ndani ya jumba hili kuna wachezaji ambao wanaonekana wakicheza. Wamevaa jezi lenye rangi samawati na ata nyekundu. Mashabiki wamekaa nyuma yao na wanawatazama.

Katika uwanja huu kuna wachezaji waliovaa nguo lenye rangi nyeupe na nyekundu. Viatu vyao ni vya aina tofauti na wanaonekana wakicheza mchezo wa kandanda.

Hii ni ofisi la Huduma Kenya ,wafanyikazi wamevalia nguo lenye rangi nyeusi nyekundu na ata nyeupe wameketi kwa viti na wanaonekana wakifanya kazi yao .

Hii ni ofisi la Huduma Kenya, ndani ya jengo hili kuna mwanamke ambaye anaweza kuwa ni mfanyakazi . Amevalia nguo lenye rangi nyeusi, nyeupe na hata nyekundu.

Ndani ya uwanja huu kuna wachezaji waliokusanyika kwa pamoja, wamevaa jezi lenye rangi nyeusi. Mashabiki wamekaa nyuma yao na wanawatazama.

Ndani ya uwanja huu kuna wachezaji ambao wanacheza mchezo wa kandanda. Wamevalia nguo lenye rangi tofauti. Nyuma yao kuna mashabiki wamekaa na wanawatazama.

Katika uwanja huu, kuna wachezaji waliovalia nguo nyeusi, nyekundu na hata kijani kibichi. Nyuma yao tunayo mashabiki waliokuja kutazama mchezo huu.

Hawa ni mashabiki wa Gor Mahia. Wako uwanjani na wanatazama mchezo unaoendelea. Wengine wamevalia nguo lenye rangi kijani kibichi na nyeupe. Wanatabasamu huku wakishangilia.